Wachezaji wenye timu ya KPA, ambao wamevalia jezi yenye rangi ya bluu, wengine wameketi na wengine kusimama. Yaonekana kuwa wanawashangilia wenzao wanaocheza. Kuna yule ambaye amevalia nguo nyeupe na anaangalia simu yake.

Kwenye chumba hiki kuna watu ambao wamepanga foleni wanaonekana kuwa wanangoja kuhudumiwa huduma mbalimbali, watu hao pia wanaonekana wenye tabaka mbalimbali na kuna yule ambaye amevaa kanzu na kilemba kuashiria kwamba ni muisilamu, pia kuna televisheni imepachikwa kwenye ukuta.

Mtu ambaye amevaa nguo yenye rangi ya buluu, ameketi chini yaonekana kuwa amepanga foleni kungojea awamu yake kushugulikiwa, yaonekana kuwa yuko kwenye harakati ya kutafuta paspoti, labda anashuguli ya kutoka nje ya inchi.

Hawa ni mashabiki wa timu ya Gor Mahia wamekuja kushabikia timu yao, wanaonekana wenye furaha sana kuna yule ambaye ana firimbi, kuna yule ambaye ana taa ambayo inawaka, wengine wamevaa nguo nyeupe wengine wamevaa nguo ya kijani ili kuashiria rangi zenye timu hio, na wamefurahia sana.

Chumba cha huduma upanda wa kutafuta vyeti vya kuzaliwa na vyeti vya kufa. Kuna yule ambaye amesimama anawaelezea wenzake walioketi chini wamevaa nguo nyekundu, kuhusu, vyeti hivyo. Wamekaa chini wanamskiza kwa makini.

Hiki ni chumba cha huduma ambapo wananchi wamekuja kupokea huduma mbalimbali, wameketi chini katika mpangilio ili kugojea awamu yao kushughulikiwa, kuna mwanapolisi ambaye anachunga amani, na kuna wahudumu ambao wanawahudumia watu, yaonekana kuwa wahudumu hawa wanatumia mfumo wa dijitali kama vile kompyuta.